Watu wanaonekana wakichungulia athari za mmomonyoko wa ardhi uliotokana labda na mafuriko, huku maji machafu yakionekana chini ya daraja lililo kando na huku watu wakimizwa kukaa kando wasiweze kuanguka.

Hapa ni hospitalini kwenye zahanati ya watoto ambapo wamama wanaleta watoto wao waweze kupewa chanjo ambazo watoto wanahitajika kupata muda wanapokua. Mama mmoja anaonekana kumweka mtoto wake ili aweze kupokea chanjo ile na muuguzi anaonekana kumpa mtoto yule. Wamama wengine akiwa kando wakiwatayarisha watoto wao ili kuweza kupokea chanjo zile.

Mtu wa jinsia ya kike anaonekana kutoa tembe za "Ibrufen" kwenye kuzieka mkononi, tembe hizi kinaonekana kuzima makalia au kupunguza uchungu mwilini. Inaonekana ni kama niwakati wale wa kumeza hizi tembe mwilini ili uweze kupunguza uchungu anao skia.

Bango la mganga wa kienyeji anayeitwa Daktari Mantori, anatangaza biashara yake kusema zile vitu ambazo anaweza kufanyia wateja wake, kuwapa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mwanamke au mume dhidi ya wahala. Mwanaume mmoja anaonekana kusoma bango hilo kama vile ametaka kupiga simu iliyoelekezwa kwa bango hilo.

Watoto watatu wa jinsia ya kike, wanaoonekana kuwa na furaha sana, wakionyesha mikono yao iliyojaa matope, ishara kuwa mchezo waliokuwa wakicheza, labda ni wa kuunda vitu kutokana na mchanga na maji.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha upasuaji madaktari wa upasuaji watatu wanaonekana kuangalia na kukagua vyombo vya kutumia kwa yule mgonja aliyelazwa kwenye kitanda cha upasuaji, huku wauguzi wakiwa nyuma kuwa tayari kuwasaidia madaktari wale wanapohitaji kitu.

Hapa ni mahali pa kuteka maji, mitungi mingi inaonekana kupangwa kwenye line kusubiria kila zamu yake kujazwa maji. Mama mmoja anaonekana kuangalia labda kwa ishara kua yeye ndiye ana shughulikia kusimamia watu wasiweze kupitana ili kila mtu aweze kupata maji yake.

Mwanaume anayechomwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto anaonekana kufunga macho kutokana na uchungu wa ile sindano anayopokea huku akiwa amevaa barakoa, ishara ya kuwa labda ni chanjo ya kuzuia ugonjwa wa Corona.

Kwenye kituo cha watu kupokea chanjo, mama anamshikilia mtoto ambaye analia kwa ishara kuwa sindano aliyochomwa ina uchungu. Kando yake kuna wauguzi waliovaa nguo nyeupe wakikagua na kuwakaribisha wagonjwa wengine ndio waweze kupokea chanjo ile ambayo inapeanwa kwenye eneo la nje.

Mahali pa kupokea msaada wa chakula, wakaazi wa eneo hili wanaonekana kusimama kupanga mstari kila mmoja akiwa na vifurushi vyake akienda kupokea chakula, ili kuweza kuenda nyumbani.

Hapa ni kijijini ambapo mwongozi anwafundisha akina mama jinsi ya kuweza kujikinga nyumbani kutonana na maradhi na pia jinsi ya kuweza kupanga uzazi. Ndio kuzaa watoto ambao wamepangia na kuweza kuwalea bila tashwishi yoyote.

Mwanaume aliyevaa koti nyekundu anapiga makasi ya mtubwi uliokwenye maji machafu akielekea kwenye inchi kavu. Mtubwi huu uliobeba vitu vya nyumba kama godoro, mito, mitungi mabegi yaliobeba manguo kwa ishara yaezakua anahama ana anamhamisha mteja wake.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha kujifungua watoto. Mama anaonekana kumwangalia mtoto wake kuvutiwa na vile anavyokaa na kufurahikia labda kwa kukuwa mama sasa kama vile alivyosubiri kwa muda wa miezi tisa.

Hapa ni eneo la hospitalini ambapo familia inaonekana kupendezwa na mtoto wao aliyezaliwa hivi karibuni. Mtoto huyo amefungwa kwa nguo za rangi nyeupe na nyekundu zinazosema "Merry Christmas" kama vile amezaliwa siku kuu ya Krismasi.

Mahali ambapo watu wanapata chanjo ndio waweze kujikinga miili yao. Muuguzi anaonekana kumdunga raia chanjo yake ndio aweze kukuwa kwa wale ambao wameweza kuwa wamepata chanjo hio.

Eneo lililofurika maji machafu labda kutokana na mafuriko. 𝐿𝑖naonekana watu wawili wenye jinsia ya kike wakijaribu kutembea, mmoja akiwa amebeba kuni mgongoni, mwingine anatumia kijiti kuweza kupitia kwenye yale maji.

Box ya tembe ya dawa za 'ferax' inayoadhiri umuhimu ya damu kama vile chuma damu yakusaidia sehemu nyekundu na himoglobini na zinki ya kupunguza uchungu mwilini. Tembe zenyewe ziko thelathini ndani ya box na inaonyesha pia ukikunywa dawa hiyo inaachiliwa pole pole kwenye mwili.

Daktari anaonekana akipima dawa kutoka kwenye chupa cha kuhifadhia dawa kuipima kwa sirinji akijitayarisha kuweza kumdunga mgonjwa kwa eneo ambalo wagonjwa wako waliovaa pia barakoa wanaonekana wakipita.

Daktari wawili wa upasuaji waliovaa barakoa wakimdadisi mtoto aliye na shida ya kuugua kaakaa la mdomo. Upande wa kushoto anaonekana kumdadisi na kalamu ndio kuweza kuona ataweza kusaidika vipi.